Eneo kubwa ambalo limezungukwa na mifumo na mitambo mikubwa ya kisasa ambayo inasaidia uzalishaji na kuhifadhi umeme, mifumo hiyo hutumika mahususi kwa ajili ya kupokea umeme kutoka sehemu ya chanzo, na kuhakikisha inawafikia watumiaji wote.

Mnara mrefu ambao umepakwa rangi nyekundu pamoja na nyeupe, mnara huo umezungushwa na fensi yenye nyaya za umeme ambazo zinahakikisha usalama na kuhakikisha watu hawawezi wakafika maeneo hayo bila ya ruhusa.

Nguzo mbili kubwa za umeme ambazo zimesimamishwa chini ya ardhi, ambapo kuna mashine kwa ajili ya kupoozea umeme kutoka katika chanzo na kuwafikia watumiaji. Hii husaidia kuhakikisha umeme ambao unawafikia watumiaji unakua katika kiwango ambacho kinachohitajika, ili kupeusha madhara yanayotokana na umeme.

Eneo maalumu ambapo mitambo mbalimbali ya umeme huhifadhiwa. Mitambo hio hujihusisha dhahiri na shughuli za ukusanyaji wa umeme kutoka maeneo ambayo huzalishwa, kuhakikisha umeme huo unawafikia watumiaji ambao wako maeneo mbalimbali.

Eneo ambalo limezungukwa na mifumo pamoja na mitambo mbalimbali ya umeme, ambayo inafanya shughuli ya kupooza na kusafirisha umeme huo ilikufika maeneo mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya binadamu, ambapo watu wengi huvuta mifumo hio ya umeme na kufanya shughuli mbalimbali kama viwandani pamoja na mahospitalini.

Mashine kubwa na za kisasa ambazo zimetegwa katika maeneo ya vyanzo vya maji, kuhakikisha vinakusanya umeme wa kutosha ambao huweza kusambazwa katika maeneo mbalimbali na kuwafikia watumiaji. Mfano wa watu ambao hutumia umeme kwa kiasi kikubwa ni; viwanda pamoja na mashirika mbalimbali, kama vile; maeneo ya mahospitali na mashule.

Nguzo mbili ndefu za umeme ambazo zimetengezwa kwa mbao. Miti hiyo hutumika kwa ajili ya usafirishaji wa nyaya za umeme ambapo umeme husafiri kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Pia nguzo hizo zimeshikilia mashine kubwa ambayo inafahamika kama transfoma kwa ajili ya kubadili umeme kutoka katika chanzo na kuwafikia watumiaji bila kuleta madhara.

Nguzo mbili ndefu za umeme ambazo nyaya za umeme zimepitishwa juu yake. Pia nguzo hizo zimeshikilia mashine kubwainayofahamika kwa jina la transfoma ambayo kazi yake kubwa ni kuhakikisha inapokea kiasi cha umeme kutoka katika sehemu ya chanzo na kuhakikisha inawafikishia watumiaji bila kuleta madhara.

Nguzo ya umeme ambayo imechimbiwa chini ya ardhi na kushikiria mashine maalumu kwa ajili ya shughuli za usambazaji wa umeme, ambapo mashine hiyo hutumika kwa ajili ya kupitisha umeme kutoka katika eneo la chanzo na kuupoza umeme huo ili kuwafikia watumiaji bila kuleta madhara ya aina yoyote.

Eneo la bwawa ambalo hutumika kwa ajili ya uzalishaji wa umeme umeme huo haukusanywa Kuhifadhiwa katika maeneo maalumu ambapo baada ya hapo hufikishwa katika maeneo mengine kwa ajili ya kubadilishwa na kuwafikia wateja na watumiaji ili waweze kufanya shughuli mbalimbali za viwanda pamoja na usafirishaji .

Nguzo mbili zilizochimbiwa chini ya ardhi, zikiwa zimeshikilia mashine maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya kupoza umeme kutoka katika maeneo ya chanzo. Umeme huu ukishapozwa huwafikia watumiaji bila kuleta madhara yoyote, hivyo uwepo wa mashine kama hizo husaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali mbalimbali ambazo zinatokana na umeme.

Mtambo mkubwa wa umeme ambao unapokea umeme kutoka sehemu ambapo unazalishwa, kuutunza, pia kusafirisha na kuufikisha pale ambapo watumiaji wanauhitaji. Mfumo huo wa umeme husaidia kusambaza idadi kubwa ya umeme kwa watumiaji.

Eneo la bwawa ambalo linajihusisha na shuguli maalumu za uzalishaji wa umeme, ambapo umeme huo huzalishwa na kufikishwa katika eneo maalumu lililotengwa, kwa ajili ya kukusanya umeme huo, ili upate kusambazwa katika maeneo mbalimbali na kiwafikia watumiaji.

Nguzo nyingi za umeme ambazo zimechimbiwa chini ya ardhi nguzo hizo nyingine ni za chuma nyingine za mbao na nyingine zimetengenezwa kwa simenti ili kuhakikisha zimekuw imara na zisiaribiwe na hali ya hela kama mvua. Ambapo huchukua umeme na kusafirisha kwenda maeneo mbalimbali kwajili ya kuwafikia watumiaji.

Eneo maalumu lenye mifumo mbalimbali, ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za uzalishaji wa umeme. Umeme hukusanywa katika eneo hili, na kusambazwa kwa watu mbalimbali maeneo yanayozunguka eneo hili, ili watu waweze kutumia umeme huo katika shughuli mbalimbali kama vile usafiri.

Eneo kubwa la mradi wa uzalishaji ya umeme, bwawa hilo ni kubwa na lenye maporomoko makubwa ya maji ambapo hutumika kutega mtambo maalumu kwa ajili ya uvunaji wa umeme, umeme huo ukishavunwa huifadhiwa katika mifumo maalumu na kufikishwa kwa wateja ili wapate kutumia katika shughuli mbalimbali kama vile viwanda na pamoja na shughuliza upishi.

Bango kubwa lenye herufi ya "P", bango hilo limeandikwa kwa rangi nyeusi, nyekundu, pamoja na nyeupe ambalo limechimbiwa eneo la chini ya ardhi. Herufi hiyo P huashiria kuwa, hamna maeneno ya maegesho kwa ajili ya gari katika eneo hili. Pia katika eneo hili kuna mimea na maua pamoja na miti iliyozunguka katika eneo hili.

Eneo la barabara ambapo magari mawili yenye rangi ya bluu pamoja na nyeusi yanaonekana, pia katika eneo hilo la barabara kuna watu wanavuka katika eneo ambalo lina alama ya punda milia, maeneo haya huwekwa mahususi kwa ajili ya kupungua ajali barabarani.

Eneo la barabara ambalo linaendea kufanyiwa marekebisho na utengenezaji wa barabara mpya, ambayo itawasaidia watu kusafiri kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine. Mashine ya njano na ya kisasa ambayo inatumika kwa ajili ya utengenezaji wa barabara hizo ili kuweka iwe imara na matumizi endelevu ya binadamu.

Eneo la katikati ya mji ambapo kuna majengo mengi makubwa na yakisasa ambapo kunaonekana kuwa na mchanganyiko mkubwa watu wakisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pia katika eneo hilo kuna vifaa mbalimbali vya usafiri kama vile magari, ambayo uwasaidia watu kufanya mjongeo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwaajili ya shuhuli mbalimbali kama vile shuhuli za kielimu pamoja na shuhuli za kikazi.

Treni kubwa lenye rangi nyekundu, njano pamoja na nyeupe pembeni, ambalo hutumiwa kama sehemu ya usafiri kutoa watu katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu hupenda kutumia usafiri wa treni kwa sababu huwa ni wa haraka, pia salama zaidi kwa ajili ya kusafiri.

Eneo la barabara ambalo linamkusanyiko wa watu wengi kutoka maeneo mbalimbali, maeneo hayo magari husimama na watu kupanda kuelekea maeneo mbalimbali wanayohitaji mfano majumbani, maofisini pamoja na mahospitalini.

Eneo la barabara ambalo linaendelea na shughuli ya ujenzi. Eneo hilo limezungushwa vifaa mbalimbali ambavyo vimezuia magari kupita katika eneno hilo, ambapo baada ya ukarabati huo eneo hilo litakuwa rasmi kwa ajili kutumika kwa ajili ya usafiri.

Eneo la barabara, ambalo lina magari mengi kutoka sehemu mbalimbali. Watu hutumia magari kama njia sahihi kwa ajili ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pia barabara hutumiwa na watumiaji wengi kwa maana ni njia sahihi na salama kwa usafirishaji.

Barabara nzuri yenye kiwango cha rami, Pembeni imezungukwa na barabara za vumbi zinazo endelea kufanyiwa marekebisho, Watu hutumia barabara kusafiri kutoka eneo moja kwenda jengine kwaajili ya shughuli mbalimbali kama vile kazi pamoja na matibabu.

Pikipiki ya kisasa yenye rangi ya kijani na nyeusi pambapo sehemu yake ya mbele imeandikwa bolti, pikipiki hizo hutumia wasafiri pamoja na wasafirishaji katika njia na mfumo wa kisasa. Ambao watu huweza kuingia kwenye mfumo wa kidigitari na kulipia nauli na kupata maeneo waotaka kufika.

Eneo lenye magari mengi ya rangi ya bluu, nyeusi pamoja na nyekundu, ambapo gari jeupe la kampuni ya "Uber" linatumika kwa ajili ya usafirishaji.

Pikipiki yenye rangi ya kijani, ambayo ipo katika eneo la kando ya barabara. Watu wawili dereva pamoja na mteja wakikabidhiwa bidhaa ambayo waliiagiza, katika mfumo maalumu na wa kisasa ambayo watu hutumia pikipiki almaarufu kwa jina la bodaboda, ili kuhakikisha wanafanya shughuli zao kwa haraka na wepesi.

Majaba mawili yenye rangi ya bluu, ambayo yamewekwa katika maeneo ya milango, kwa ajili ya kukusanya takataka kutoka kwa watumiaji walioko ndani ya maeneo hayo, madumu hayo yamehifadhiwa maalumu, kwa ajili kukusanya takataka ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama.

Eneo maalum na chombo maalum ambacho hutumika kwa ajili ya kuhifadhi takataka kabla ya kwenda kutupwa maeneo ya mbali, takataka hizo hukusanywa katika maeno hayo kutoka majumbani na maofisi ili ziende kutupwa katika maeneo ya majalala makubwa.

Eneo maalumu, ambalo watu hutumia kwa ajili ya uhifadhi wa takataka mbalimbali. Moja ya takataka ambazo huhifadhiwa katika eneo hili ni kama vile makasha ya bidhaa mbalimbali, pamoja na maboksi. Pia katika eneo hili kuna mifagio ambayo watu wakifanya usafi hutumia kuweka mazingira yakiwa katika hali nzuri na ya usafi.

Watu wakiwa katika eneo maalumu wa ukusanyaji wa taka mbalimbali ambazo zinatoka katika maduka pamoja na maeno mbalimbali ya mazingira ya binadamu. Takataka hizo zinakusanywa na kuwekwa katika mfumo maalumu ili kuhakukikisha mazingira yanakuwa salama, ili kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza kuathiri afya ya binadamu.

Eneo kubwa ambalo hutumika kwa ajili ya ukusanyaji wa takataka mbalimbali kutoka majumbani na maeneo mbalimbali, watu wakiwa katika eneo hilo na kumwaga takataka ambazo huweza kuleta madhara mbalimbali kwa binadamu kama vile; magonywa. Watu huleta takataka katika maeneo hayo ili kuweka mazingira ya mtaani yakiwa safi na kuepusha madhara mbalimbali ambayo yanaweza kumkuta binadamu kama vile; magonywa.

Vijana wawili ambao wanapakia takataka ndani ya gari ambapo, takataka hizi zimekusanywa kutoka mtaani kwa lengo la kutunza mazingira. Kitu ambacho kinasaidia kuhakikisha usalama wa afya pamoja na utunzaji wa mazingira.

Eneo maalumu ambapo takataka mbalimbali hukusanywa katika eneo hilo. Maeneo haya yametengwa maalumu kwa ajili ya kukusanya takataka kutoka maeneo ya mitaani na maeneo mengine ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama. Lengo la kuweka mazingira safi na salama ni kuhakikisha kukimbiza magonjwa na wadudu mbalimbali.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu, ambalo linataa mbili zenye rangi nyekundu, pamoja na njano gari ilo ujiusisha na shuguli ya ukusanyaji takataka kutoka mitaani, ili kuhakikisha mazingira yanakuwa salama pia katika gari ili Kuna kijana mmoja wa kiume ambaye amepandakatika gari ilo akifanya shuguli za usahidizi wa kukusanya takataka kutoka mitaani.

Beseni lenye rangi ya fedha pembeni, kukiwa na viatu, ambapo beseni hilo hutumika maalumu kama sehemu ya kuhifadhia takataka, kutoka maeneo mbalimbali, vyombo hivyo hutumika maeneo ya maofisi, ili kutunza takataka mbalimbali, ambazo hupatikana katika maofisi haya.

Watu wawili wakiume walio katika eneo maalum linalofanyika watu hawa hukusanya kwaajili ya watu wengine.

Eneo kubwa la jalala ambapo kuna watu wengi pamoja na mashine maalumu kwa ajili ya uzoaji wa takataka hizi. Watu wakiwa katika eneo hili na hukusanya takataka hizo ili zipate kuhifadhiwa katika eneo salama ili kupinguza magonjwa yanayosababisha homa kwa binadamu.

Eneo kubwa la jalala ambapo takataka kutoka mitaani hukusanywa na kuja kuhifadhiwa katika eneo hili, lengo la kukusanya takataka kutoka mitaani, ni kupunguza uchafu na kuweka mazingira katika hali salama, ili kuhakikisha binadamu hawadhuriki na madhara yanayotokana na takataka hizo, kama vile maradhi.

Vijana wakiwa wamevalia mavazi maalumu ambayo huwasaidia katika kazi za ukusanyaji wa takataka kutoka mitaani. Kazi hiyo hufanywa ili kukusanya takataka zote ambazo ziko mitaani, na kuzipeleka maeneo husika kwa ajili ya utunzaji. Kitu hicho huweza kusaidia kuimarisha usafi katika mazingira na afya kwa wananchi.

Jaba kubwa la kijani pamoja na mfuko mweusi, ambapo ndani ya mfuko huo kuna takataka ambazo huhifadhiwa kwa lengo la kuhakikisha mazingira yanakuwa salama. Mifuko hiyo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuchukua takataka zote, pamoja na kuzihifadhi katika eneo ambalo linahitajika, ili iweze kusafirishwa kupelekwa katika maeneo ya maghala.

Kifaa maalumu chenye muundo mfano wa ndoo ambacho kina rangi ya zambarau hutumika kwaajili ya kukusanyia taka kama vile karatasi na makopo, vyombo vya aina hii hutumika sana maofisini ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama..

Chombo maalumu kinachofahamika kwa jina la jaba, ambalo hutumika kwa ajili ya kukusanya takataka mbalimbali, vyombo hivyo hutumika maeneo kama vile hospitali, pamoja na maeneo ya maofisini, ili kukusanya takataka ndogondogo, kama vile karatasi pamoja na chupa au makopo.

Eneo ambalo hutumika kwa ajili ya ukusanyaji wa takataka mbalimbali kutoka mitaani, eneo hilo hufahamika kwa jina maarufu kama jalala watu hukusanya takataka kutoka maeneo mbalimbali na kuja kuyahifadhi maeneo haya ili yaweze kuchomwa na kutengenezwa kuwa vitu vingine ambavyo vinaweza kutumika katika matumizi mbalimbali ya binadamu.

Watu wengi waliopo pembezoni mwa gari kubwa wakifanya shughuli ya uzoaji takataka kutoka maeneo mbalimbali ya mazingira na kusogeza takataka hizo katika eneo la gari ili ziweze kubebwa na kufikishwa maeneo ya majalala, Na kuhakikisha mazingira yanakua safi na salama.

vijana waliovalia mavazi maalumu kwaajili ya shunghuli ya utoa takataka katika mitaro ya maji wakifanya shunghuli hiyo kwa weledi wa juu ili kuhakikisha mazingira yanakua katika hali ya salama na nzuri ili kuepusha ueneaji wa magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu magonjwa ya kuhara ,mazingira yakisafishwa yanakua safi na kukimbiza wadudu wabaya ambao wanasababisha magonjwa yanayowadhuru binadamu.

Wafanyakazi wengi wa kike pamoja na wa kiume, waliovalia mavazi mbalimbali kama vile barakoa pamoja na koti kwa ajili ya shughuli ya uzaoaji na ufagiaji takataka, ambao wanahakikisha mazingira yanakuwa salama ili kuondokana na madhara mbalimbali yanayotokana na uchafu, kama vile magonjwa, kwa mfano mafua.

Watu wengi ambao wana vifaa maalumu kwa ajili ya kufanyia usafi waliovaliaa nguo zenye rangi ya njano, watu hawa wanazoa takataka na kuzijaza katika gari maalumu, ili zipelekwe sehemu ya kuhifadhi takataka. Kazi hiyo, husaidia kutunza mazingira pamoja na afya za watu.

Matenki mengi yenye rangi nyeusi ambayo yamehifadhiwa katika maeneo ya juu ya chumba mbalimbali. Matenki hayo hutumika kwa ajili ya kukusanya maji kutoka maeneo ya vyanzo na kuyatunza ili yapate kutibiwa na kusambazwa kwa watumiaji.

Mabomba marefu ya rangi ya kijani, ambayo yanapokea maji kutoka kwenye chanzo, na kuyafikisha katika sehemu husika, kwa lengo la kuhakikisha maji hayo yanawafikia watumiaji, na yanakua salama, ili watumiaji wapate kufikia kile kiwango ambacho wanakihitaji.

Tanki kubwa lililojengwa kwa sementi pamoja na tofali, ambalo hutumika mahususi kwaajili ya kukusanyia maji kutoka maeneo ya vyanzo na kuhakikisha maji hayo yanawafikia watumiaji katika namna tofautitofauti za usafirishaji.

Mabomba mengi ya rangi ya kijani yaliyokuwa katika eneo la chini, ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli ya usafirishaji wa maji; kutoka katika maeneo ambayo yamekusanywa na kuwafikia watumiaji au kutoka katika sehemu ya vyanzo vya maji na kufika katika maeneo haya, ili kusambazwa kwa kutumia mashine maalumu inayotumia umeme, kuhakikisha maji hayo yanayowafikia watumiaji.